Huu picha ni aina ya somo ambaye hitwa hisabati, katika hisabati tunasoma vile vya kuondoa, na vile vya kuongeza, hii picha inatuambia vile vya kuongeza na vile vya kuondoa.